Haya matatu ya Mercedez Benz G-Class yameegeshwa sambamba katika maegesho ya gari. Magari mawili ni rangi nyeusi na moja ni jeupe, yanayoonyesha nguvu na hadhi ya juu inayohusishwa na magari haya ya kifahari. Maegesho yana mipaka iliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe huku taa za nyuzi za kuangaza zikiwa juu zikiongeza muonekano wa kijamii au usiku.

Soko hii imesheheni rundo la mboga mboga safi nyanya nyekundu zilitoa maji pilipili hoho wa rangi mbali mbalimbali njano, kijani na nyekundu kitunguu, karoti, matango, dania na mananasi, kando kuna kikapu cha buluu chenye bidhaa zilizofungwa kwenye makoko labda vyakula vilivyohifadhiwa.

Mtu ameshika simu ya mkononi huku skirini ya simu ikionyesha tangazo ya huduma ya bima. Maandishi yanayojitokeza kwenye picha ni kama kampeini ya kuhamasisha watu kupata huduma za bima kwa urahisi kupitia simu bila kutembelea ofisi au kupitia mchakato mrefu. Maneno kama Rahisi yanatumika kuonyesha urahisi ya upatikanaji ya huduma na huduma.

Wauzaji kadhaa wamekaa nyuma ya bidhaa zao baadhi wakionekana kuzungumza au kusubiri wateja. Kuna matunda na mboga zimepangwa kwa safu kwenye chungu, vikapu na mifuko ya plastiki. Sakafu ya soko ni ya mchanga ikionyesha kuwa sehemu hii ni ya wazi au mtaa wa biashara wa kawaida. Kuna mifuko ya plastiki, vikapu vya kawaida na mabegi ya bidhaa zilizokatwa kuonyesha shughuli za moja kwa moja za biashara ndogondogo.

Bango hili la benki linaonyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha tarehe sita Agosti saa nane na dakika ishirini na tatu. Bango hili limewekwa kwa uwazi kwenye eneo la huduma za wateja likiwa na nembo ya benki upande wa juu. Viwango vya sarafu vinaonyeshwa kwenye jedwali lilopangwa kwa safu na mistari likijuimisha aina ya sarafu, kiwango cha kununua na kiwango cha kuuza kwa kila mojawapo.

Soko hili la wazi linaonyesha mikungu ya vyakula safi, vyenye kikapu. Naona nyanya nyekundu, viazi vya rangi ya udongo, vitunguu vyeupe, na vya zambarau, na matunda mengine yakiwa yamepangwa kwa uangalifu. Watu wamejaa sokoni wakizunguka, na baadhi wakichunguza mazao. Wengine wakiuza wengine wakinunua.

Sehemu hii ya duka inaonekana kuwa soko la viatu, ambapo sneakers mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye mabamba ya kutundukia. Rangi na miundo ya viatu ni tofauti kuna nyeupe, nyeusi, bluu, kijivu na zingine za kuvutia, zikionyesha chaguo kubwa kwa wateja. Baadhi ya viatu vina nembo maarufu, vikionyesha kuwa ni bidhaa za chapa maalum duniani.

Huu ni mstari wa magari ya aina ya Mitsubishi yakiwa yamepangwa kwa nidhamu ndani ya ukumbi au karakana. Magari ni rangi tofauti kuna nyeupe, kuna nyekundu na nyeusi, na kila moja limepangwa kwenye mstari uliochorwa kwa mstari ya njano sakafuni. Taa za kiwanda zinatoa mwangaza mkali juu ya magari haya yakibainisha mazingira ya kisasa na ya kitaalamu.

Hii ni banda la soko la kisanii lenye msisimuo wa rangi na ujuzi wa mkono. Kuna mkusanyiko mkubwa wa mapambo shanga za rangi mbali mbali na mikufu zinazo ninginia kwa uzuri pazio la vitu. Pembeni kuna dreamcatches na nyingine za mikono zilizo fumwa kwa uandalifu.

Duka hili la Mount Kenya milk depot lina mandhari ya nje ya rangi ya buluu na nyeupe. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye maandishi makuu ya jina la duka pamoja na picha za bidhaa za maziwa kama vile maziwa ya pakiti na chupa. Mlango wa duka uko wazi na ndani yake kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ya maziwa zikionekana vizuri kupitia nafasi ya kuingilia.

Ukumbi huu wa maonyesho ya magari mpya una mpangilio wa kisasa na mwanga wa kutosha unaoingia kupitia madirisha makubwa ya kando. Gari kadhaa zimepangwa kwa safu mbili zikiwa safi na zenye kung'aa ishara ya bidhaa mpya au zilizo tunzwa kwa hali ya juu, sakafu ya vigae na dari iliyo na taa zilizopangwa kwa utaratibu uongeza uzuri wa mahali hapo.

Hii ni tangazo la kutoka Kenya Orient Insurance Limited, likitoa maelekezo ya jinsi ya kudhibitisha cheti cha bima ya gari. Inachukua hatua rahisi kupitia simu. Piga *352# kwenye simu yako. Chagua chaguo linalohitajika. Weka nambari ya usajili ya gari, nambari ya cheti cha bima, nambari ya chasi ya gari na kwa msaada zaidi ikiwa cheti si sahihi au kuna changamoto. Piga nambari ya simu au tuma barua pepe kwa, contact𝑚𝑒@orient.co.ke.

Hii ni tangazo la "Jubilee Health Insurance" linalotangaza mpango wao wa cover bora. Lengo kuu ni kuonyesha bima ya hospitali yenye ubora kwa bei nafuu, hasa kwa huduma ya wazazi. Maneno, "Quality Hospital Cover na Budget Friendly Maternity Cover", yanaangaziwa maandiko mkubwa wa kuvutia.

Mtu ameshika simu mkononi skrini ikionyesha app ya kifedha. Kuna salio la shillingi mia tano na sumuni sitini na saba pamoja na miamala kadhaa malipo kwa mtu aitwae, Peter Mwangi na ada za ATM zenye thamani ya shillingi thelatini ya kila moja. Majengo la magari yameonekana nyuma ikiashiria ni eneo la makazi.

Furushi kahdaa kubwa za nguo zimefukwa kwa plastiki ya uwazi na kuungwa pamoja kwa mikanda ya rangi nyeusi. Kila furushi linaonekana kuwa na nguo za aina tofauti zingine zikiwa na lebo za njano zilizoandikwa maandishi. Furushi hizi zimepangwa juu kwa juu katika eneo linalofanana na ghala au hifadhi ya bidhaa

Duka hili la kimtaa linalojulikana kama, GSP Milk linauza maziwa, bidhaa ya maziwa, barafu ya kula yaani ice cream na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Juu ya mlango wa duka kuna bango kubwa lenye jina la biashara na huduma zake zikiwa zimeandikwa kwa kiingereza na lugha nyingine asili. Karibu na mlango kuna mabango ya matangazo mbalimbali yanayohamasisha wateja juu ya vitu au kununua bidhaa maalum.

Shughuli sokoni, ambapo watu kadhaa wanaonekana kushughulikia kreti zilizojaa nyanya. Kreti za mbao zimepangwa kwa wingi, katika safu, na mtu mmoja anaonekana akipanga au kuchagua nyanya katika moja ya kreti hizo. Wengine wamesimama karibu au wanapita pembeni, huku gari la njano likionekana kwa nyuma.

Kidogo lina milango ya kijani iliyofunguliwa ikifichua bidhaa mbalimbali ndani. Mlangoni kuna matangazo kadhaa ya biashara likiwemo bango la airtel linalosema, Top Up Here. Mbele ya duka kuna mitungi miwili mikubwa ya maji ya bluu iliyowekwa chini. Ndani, rafu zimepangwa na bidhaa za matumizi ya kila siku. Uwanja wa mbele unaonyesha uchafu kidogo, hali inayodhihirisha mazingira ya mtaa wa kawaida.

Hapa kuna sehemu ya kuuza au kukodesha magari iliyojaa mifano mbalimbali ya magari ya kifahari, magari kama Toyota, Landcuriser, Prado, Mercedes-Benz na mengine ya hadhi. Inaonekana yamepangwa kwa mstari katika uwanja wa kokoto. Nyuma ya magari kuna jengo linaloonyesha bango la, Car Lockers pamoja na namba ya simu 0720250004. Ukuta wa nyuma umezungushwa waya wa ncha kali ukiashiria usalama wa eneo hilo.

Ni mkusanyiko wa vikapu vya kufuma kwa mikono, vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, na kujua rangi mbalimbali zenye uzito wa kiutamaduni. Miundo ya vikapu inajumuisha mduara, mistari, na maeneo ya rangi dhabiti kama blue , udongoro, kijani na manjano, na imepangwa kwa kuvutia ya uso tambarare. Vikapu hivi vyaweza kutumiwa kwa mapambo, sehemu ya kuhifadhi vitu vidogo, au zawadi zenye maana pia.

Hapa ni ndani ya duka la nyama na vipande vingi vya nyama vimeekwa kwenye kaonta yake huku vingine vikitundikwa kwenye ndoano nyuma ya kaonta. Watu watatu wapo kazini wawili wamevaa kofia wakiandaa au kuhudumia wateja, kuna mezani na zana mbalimbali za kuchakata nyama.